Mkufunzi wa maswala ya kiutuuzima pamoja na elimu, akitoa mafunzo kwa vijana pamoja na watu wazima waliomzunguka mbele yao tofautitofauti kuhusu mada mbalimbali hasa namna ya kutunza familia pamoja na namna ya kuishi katika utu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa katika kundi kubwa la watu, wanawake na wanaume waliokaa katika viti eneo la wazi wakipatiwa elimu ya watu wazima kuhusu mambo mbalimbali, miyenendo ya kiutu uzima, pamoja na mada zinazohusu biashara na familia.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima, akiwa katika eneo la darasa la taasisi; inayotoa mafunzo ya elimu ya utu uzima, mbele yake kukiwa na wanafunzi watu wazima; wamama na wababa, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi katika meza maalumu, juu zikiwa na vitabu vyenye mada mbalimbali za maswala ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yake kukiwa na watu wazima walioketi katika darasa maalumu; katika taasisi inayotoa elimu hiyo wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakijifunza namna mbalimbali ya kuendesha maisha ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa katika kundi kubwa la watu wazima walioketi ndani ya darasa lenye madirisha mapana, huku likiruhusu hewa safi kuingia wakipata mawaidha mbalimbali kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Elimu ya watu wazima hususani elimu ya ujasiriamali mdogo mdogo inayotolewa na mkufunzi mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana ya kiasili, huku nyuma yake kukiwa na wanawake wengine wanaomuangalia na kumsikiliza namna anavyofanya kazi za ushonaji wa bidhaa mbalimbali.

Kitabu cha kiada na ziada cha shule ya msingi, kilichofunguliwa ukurasa wa namba mia sabini, kikionyesha picha nne picha ya mwanamume pamoja na kijana wa shule ya msingi, huku kukiwa na maandishi ya lugha ya kiswahili sanifu kama hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya.

Kitabu cha ziada na kiada kwa shule za msingi, kilichofunguliwa vizuri, cha somo la Kiingereza, huku kikiwa na maandishi ya sentensi pamoja na hadithi mbalimbali, zikihusisha hadithi picha pamoja na maandishi yaliyoandikwa vizuri kuelezea stori fulani.

Eneo la shule ya msingi sehemu ya korido pembezoni mwa madarasa ya jengo hilo, huku kukiwa kumetengenezwa vizuri kwa sakafu nzuri iliyojengwa kwa "simenti " ya kisasa milango midogo pamoja na madirisha yanayoruhusu hewa kuingia ndani ya madarasa.

Jengo la shule ya sekondari ndani ya darasa lililojengwa kisasa huku kukiwa na meza maalumu zenye rangi ya kuvutia pamoja na viti vya bluu, katika meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri kwa ajili ya masomo ya kompyuta.

Jengo la shule ya sekondari ndani ya jengo maalumu ambapo vitabu mbalimbali vya kiada na ziada huwekwa eneo la maktaba, huku kukiwa na vitabu mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio kulingana na madaraja pamoja na masomo husika, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwalimu wa somo akichagua kitabu.

Eneo la shule ya sekondari mahali ambapo utoaji wa vitabu huku kukiwa na mwanaume anayetoa bidhaa hyo kwa mwanamke huku chini kukiwa na vitabu kwenye maboksi mengine

Jengo la maabara katika eneo la shule ya sekondari huku ndani ya jengo hilo kukiwa na madawati, meza za kisasa zilizotengenezwa vizuri kwa kuunganishwa na mifumo ya maji na umeme inayosaidia katika masomo ya vitendo hususani ya baiolojia na kemia.

Chumba cha maabara katika shule ya sekondari kilichopangwa vizuri kwa meza za kuvutia pamoja na viti maalumu vilivyowekwa ndani ya meza hizo, huku kukiwa na mabomba maalumu ambayo hutumika kupitishia maji pamoja na mifumo ya umeme iliyounganishwa ndani ya maabara hiyo.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika ndani ya darasa ndani ya jengo la shule hiyo, akifundisha wanafunzi somo la sayansi kuhusu mmeng'enyo wa chakula unavyofanya kazi ndani ya mwili wa binadamu. Huku kichwa cha habari kikiwa kimeandikwa kwa lugha ya kiingereza "human digestive system".

Jengo la chuo ndani ya ofisi ya mwalimu wa masomo huku ikiwa imepambwa kwa kompyuta mpakato na kurahisisha kazi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo maalumu ndani ya darasa la chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa hilo, huku wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, katika viti vyenye ubora vilivyotengenezwa kwa mbao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo mabinti watatu waliovalia mavazi wakijifunza kunyoa kwa njia za kisasa, huku katikati yao amekaa mwanaume aliyevalia mavazi ya ajabu sana akinyolewa na mabinti hao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa wameketi mmoja mmoja katika eneo kubwa la darasa, ndani ya majengo ya chuo hicho wakifanya mtihani chini ya uangalizi wa mwalimu wao aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwakagua mmoja mmoja.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana. Wakiwa katika eneo la nje; ndani ya chuo hicho; maeneo ya bustani iliyopambwa vizuri kwa miti yenye kivuli, wakijisomea masomo yao kupitia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza hiyo.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana huku mbele yao kukiwa na mwalimu na kifaa cha kieletroniki anachoyumia kufundishia

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la chuo hicho ndani ya darasa, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, huku wakiwa wameketi katika viti vya darasa hilo, vilivyotengenezwa vizuri kwa mbao iliyonakshiwa.

Wanafunzi (wa chuo) wakike na wakiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi ndani ya darasa katika chuo hicho, kwenye viti bora vya kisasa na meza nzuri, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu (aliyesimama mbele yao) anayefundisha mada mbalimbali, kulingana na somo lao.

Eneo la darasa katika majengo ya chuo palipopangwa viti vilivyonyooka ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti kwaajili yakufanya mitiani yao

Wanafunzi wa chuo wa kike na wakiume wakiwa katika eneo la darasa, mahali palipojengeka vizuri kwa viti bora na vya kisasa, wakimsikiliza mkufunzi wao aliyesimama katikati yao; akifundisha kuhusu mada tofauti tofauti kulingana na masomo wanayoyasoma kuelekea nyakati za mitihani.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, akiwa katika eneo la chuo hicho, ndani ya karakana maalumu ambapo hutengenezaji wa magari hususani magari ya kisasa hufanyika, huku akiwa ndani ya gari akifanya ukalabati wa mifumo ya umeme, katika gari hilo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la chuo hicho ndani ya chumba maalumu, ambapo mafunzo kwa vitendo hufanyika hasa ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki, huku mbele yake akiwa ameshika kifaa ambacho kinahusika na mambo mbalimbali ya kielektroniki.

Mwalimu wa chuo cha ufundi stadi, mwanaume mwenye umri wa makamo aliyevalia mavazi nadhifu, alikuwa ameshika kifaa cha kielektroniki mikononi mwake ndani ya jengo maalumu la chuo hicho. Alionekana akiwafundisha wanafunzi vijana wa chuo, ambao walikuwa wamevaa sare rasmi za chuo hicho huku wakisikiliza kwa makini.